Umati wa watu, wengi wao wakiwa wamevalia nguo nyekundu wakifurahia tukio la wazi, labda mchezo wa raga nchini Kenya, kutokana na bendera yao ya Kenya Rugby inayoonekana. Watu wanaonekana kua na furaha na msisimko mkubwa.

Jaji mkuu wa mahakama kuu ya nchi ya Kenya Martha Koome akihutubia kwenye jukwaa. Anaonekana akizugumza kwa kipasa sauti na nyuma yake kuna maandishi yanayohusiana na haki.

Hawa ni majaji watatu wakiwa wamevalia mazazi rasmi ya mahakama yenye rangi nyekundu na nyeusi, wakiwa wamesimama mbele ya jengo la mahakama. Wote wanaonekena wakiwa na furaha, kutabasamu na kushikana mikono kwa ishara ya mshikamano na pamoja.

Huyu ni mwanamke anaeyetambulika kama Martha Koome. Yeye ni jaji mkuu, katika mahakama kuu nchini Kenya. Akionekana ameketi, amevaa nguo zake rasmi, akiwahutubia watu wakati wa mkutano, au hotuba.

Mashabiki wa soka wanaonekana wakiwa na furaha wakiwemo wanawake na wanaume wakishangilia kwa shauku. Baadhi yao wamevaa skafu na nguo zenye jina GOR MAHIA, ikionyesha uunganji mkono wao kwa timu hio. Wanaonekana wakiwa na furaha na msisimko mkubwa sana.

Watu wengi waume kwa kike wameketi katika jumba hili na wengine wanaonekana wakiwa wamesimama wakihudumiwa katika meza ya huduma ni kana kwamba wale ambao wameketi wamebeba vijikaratasi mikononi mwao huku wakingoja kuhudumiwa wakatui wao ukifika.

Watu hawa wako ndani ya jengo la ofisi. Watatu ni wana wa kiume na mmoja ni mwana wa kike ambaye ameketi. Watatu ambao wamesimama wanaonekana wakipiga gumzo na yule mwanadada ambaye ameketi. Wanaonekana wakishauriana katika kazi na yule ambaye ameketi yule mwanadada anatumia komyputa.

Wachezaji wa timu ya mpira wa miguu wakiwa wamesimama na wamevalia sare zao za mchezo, sare zao ni nyeusi na wanaonekana wakishangilia na kufurahia baada ya mchezo ambao wamekua nao uwanjani, wengine wanaonekana wakiwa wameinua mikono juu kuashiria ushindi.

Watu hawa wamesimama ndani ya jengo hili. Kuna hao wanaume na wanawakike pia. Mmoja wao ambaye amevalia suti la blue anaonekana akiwahutubia wale ambao wako huku ndani. Jengo hili limeandikwa "Huduma Kenya". Ni kana kwamba wako huku kwa ziara ya ofisini ili kuchunguza huduma zinavyoendelezwa huku.

Mwanariadha huyu anaruka katika mashindano ya riadha, pengine ni kuruka mbali au kuruka mara tatu, amevalia nguo za michezo za rangi ya chungwa na nyeusi na anaonekana katikati ya kuruka kwake akiwa na mkazo usoni na mikono imetandawaa. Nyuma yake kuna uwanja wa riadha na vitu vya watazamaji na watu wachache wameketi upande wa kulia.

Huu ni mkutano wa kisiasa unaoendelea inchini Kenya. Mkutano huu unahusisha Chama Cha Jubelee, ambao ulikua unaendelea mwaka elfu mbili kumi na saba wakati wakura. Wanaoonekana mbeleni ni bwana Mike Songo, Margaret Wanjiru, na Denise Waweru. Wote wanaonekana wamevaa sare za Chama ambazo ni nyekundu.

Kundi hili la watu ambao ni wa kike na wa kiume, labda viongozi au maafisa wa serikali, wanaonekana wamevalia suti na nguo rasmi, wanaongozwa na rais William Ruto na jaji mkuu Martha Koome wakitoka nje kutoka kwa mkutano ambao walikua.

Wachezaji wa mpira wa miguu wanaonekana uwanjani wakicheza. Ambapo wachezaji wenye jezi tofauti kijani kibichi, majano wanaonekana wakicheza. Kuna umati mkubwa wa mashabiki walioketi kwenye viti wakitazama mchezo. Wachezaji wanaonekana wakikimbia na mmoja wao anaonekana akipiga mpira kuashiria msisimuko wa mchezo.

Watu watatu tofauti wamesimama kwenye jukwaa. Katikati ni jaji mkuu Martha Koome akichukua kiapo akiwa ameinua bibilia. Mmoja anaonekana amevaa barakoa na mwingine amevaa suti. Bendera ya Kenya inaonekana nyuma yao na inaonyesha muktadha wa kitaifa. Wote wamevaa mavazi rasmi ya kazi.

Watu wengi wanaonekana wengine wameketi wengine wamesimama, huku wengine wakitembea kando ya barabara. Walioketi wanaonekana wakipanga foleni, ili kusajiliwa na wanasaidiwa na watumishi ambao wanasimamia zoezi hili la usajili, kwa kutumia kipakatalishi cha mkononi.